Madaktari wa magonjwa ya kinywa na meno, waliovalia barakoa wakitoa huduma kwa mteja aliekaa kwenye kiti kilicholala.

Watoa huduma za afya ambao wamekaa wakiwa wanawahudumia wateja ama wagonjwa kwa kutumia vifaa tiba ambapo wamevaa barakoa.

Majengo ya hospitali ambayo kwa nje yake yamezungukwa na uoto wa asili, vilevile kuna mwanamke anayepita ambapo karibu yake kuna kibango kinachoelezea ni kwamba sehemu ya upasuaji.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi katika viti vya mapokezi wakisubiria huduma katika hospitali.

Watoa huduma wa afya waliovalia sare zenye rangi ya bluu, ambao wamekaa sehemu inayotumia vifaa vya teknolojia kwa jina la kompyuta, ambapo mmoja wao akiwa anatumia njia ya makaratasi kwa ajili ya kuandikia taarifa.

Watoa huduma za afya ambao wana jinsia ya kike na ya kiume, baadhi yao wakiwa wamekaa katika viti na wengine wamesimama nyuma yao.

Watoa huduma za afya wanawake kwa wanaume, wakiwa wamevalia vitambulisho vyenye kamba yenye rangi ya bluu, ambapo kuna ambao wamesimama, na wengine wakiwa wamekaa kwenye mawe.

Mtoa huduma za afya ambaye ana jinsia ya kike, akiwa amevalia koti lenye rangi nyeupe akiwa amesimama ametabasamu.

Mtoa huduma za afya, akiwa katika chumba kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa mbalimbali, huku akiwa ameshikilia karatasi pamoja na dawa, kwa ajili ya kumpatia mgonjwa.

Muuguzi wa watoto wadogo ambaye yupo ndani ya chumba maalumu kilichowekwa vifaa tiba, ambapo anamuhudumia mtoto aliyewekwa ndani ya chupa inayotumika kwa ajili ya kutunzia watoto waliozaliwa kabla ya muda wao kufika.

Madaktari waliovalia sare zenye rangi ya kijani pamoja na barakoa, ambapo mmoja wao ameshikilia peni akiwa anachora alama kwenye uso wa mtoto.

Watoa huduma za afya ambao wanawapa watoto dawa, waliosimama katika mstari; wamevalia sare za shule, ikiwemo sweta lenye rangi nyekundu.

Mimea inayotumika kwaajili ya dawa za miti shamba ama dawa za asili, ambayo inatoa maua yenye rangi ya pinki.